Kundi la watu mbalimbali, wakiwa wamesimama. Huku daktari wa meno akitoa maelekezo kwa mwanafunzi jinsi ya kutunza meno kwa njia za kupiga mswaki ili kujikinga na magonjwa mbalimbali ya meno.

Daktari wa meno akiwa katika chumba maalumu, akiwa amevalia sare na glavzi mkononi. Akitoa huduma ya matibabu ya meno kwa mgonjwa huyo ili kuhakikisha afya yake ya meno inarudi kuwa sawa.

Daktari wa meno akiwa anatoa matibabu ya meno kwa mgonjwa huyu akiwa ameshikilia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kukisha matibabu mazuri ikitolewa.

Madaktari wawili wakiwa kwenye chumba maalumu cha matibabu ya meno, wakiwa wamevalia sare na glavusi mkononi huku mgonjwa akiwa amefungwa mdomo, tayari kwa ajili ya kupewa matibabu hayo kutoka kwa madaktari.

Madaktari wawili wakiwa kwenye chumba maalumu cha matibabu ya meno, wakiwa wameshikilia vifaa vya kumuhudumia mgonjwa huyo mwenye matatizo ya meno ili kuweza kutatua changamoto yake ya kiafya.

Daktari wa meno akiwa amevalia glavu na kifaa maalumu tayari kwa ajili ya kutoa matibabu ya mgonjwa huyo anayesumbuliwa na meno, huduma hii husaidia kutibu magonjwa mbalimbali ya meno.

Daktari akiwa amevalia sare na glavu na barakoa mdomoni na vifaa alivyoshikilia akitoa huduma ya mgonjwa wa meno katika eneo hilo la hospitali, daktari huyo husaidia kutibu magonjwa mbalimbali yanayohusiana na meno.

Daktari wa meno akiwa katika chumba maalumu akivalia sare na vifaa mbalimbali akiwa ameshika kwa mkono, yupo tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya meno kutoka kwa mgonjwa mwenye matatizo hayo, ili kuhakikisha anatibiwa na kupata usalama wa afya yake ya meno.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu, akionyesha mfano wa meno kwa ajili ya kumpatia matibabu mgonjwa huyo mwenye uhitaji sampuli hizo za meno.

Mama akiwa na Mtoto katika chumba, akimuelekeza jinsi ya kupiga mswaki, wote wakishikilia miswaki miwili tayari kwa ajili kupiga mswaki, ambao ni afya muhimu ya meno kwa ajili ya kukinga magonjwa mbalimbali ya meno.

Eneo lililo wazi kukiwa na mmomonyoko wa ardhi na maji machafu yakipita katika eneo hilo la makazi ya watu, hii inaweza kuleta magonjwa mbalimbali kutokana na mchafuko wa maji machafu.

Eneo la nje za nyumba mbalimbali ambazo zimeathirika na mafuriko, vitu mbalimbali vimetolewa nje kama vile meza, viti; mafuriko huleta uharibifu na kusambaza magonjwa mbalimbali kutokana na mchafuko wa maji.

Sehemu ya barabarani kukiwa na mafuriko mengi ya maji, watu mbalimbali wakipita kwa pembeni, mafuriko haya huweza kusababisha vifo lakini upotevu wa vitu mbalimbali, lakini pia kueneza magonjwa.

Taka zikiwa zimechomwa moto, ni ardhi iliyo na takataka nyingi ikiwemo majani mbalimbali. Uchomaji wa taka huatarisha afya ya watu mbalimbali lakini pia huchafua mazingira.

Kundi kubwa la wanafunzi mbalimbali wakiwa wanapanda miti katika eneo lisilo na miti, hii inasaidia kutunza mazingira ili kupata hewa iliyo safi na salama.

Trekta kubwa ikiwa inatoa uchafu katika eneo la jalala. Takataka mbalimbali huleta magonjwa tofauti tofauti, kutokana na mchafuko unaosababishwa na takataka hizo.

Mtu akiwa ndani ya gari akitoa chumba mbalimbali ambazo n takataka tayari kwaajili ya kuweka katika sehemu maalumu, na kwenda kuzitupa hii inaashiria utunzaji wa mazingira kweze kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Eneo la barabarani. Mvua kubwa iliyosababisha mafuriko mbalimbali katika eneo hilo, mafuriko hupelekea uharibifu wa majengo, nyumba na magari mbalimbali, huku ikipelekea mchafuko wa maji na kusababisha magonjwa mbalimbali.

Eneo la hospitali madaktari mbalimbali wakitoa huduma ya kuwatibu wagonjwa. Madaktari husaidia kujua na kutibu magonjwa mbalimbali yanayo wakumba wagonjwa.

Madaktari mbalimbali wakiwa wamevalia sare, wakiwa kwenye chumba cha maabara wakifanya shughuli mbalimbali, ikiwemo kuchanganya kemikali au kutafuta suluhisho ya magonjwa mbalimbali katika maabara hiyo.

Eneo la chumba cha hospitali ambapo kuna mitambo mbalimbali, ambavyo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Madaktari hao wakiwa wabobezi katika chumba hicho.

Kundi la watu mbalimbali baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama wakivalia sare za udaktari, ikiashiria eneo hili ni eneo la hospitali inapotoa matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Daktari akiwa kwenye chumba maalumu akimfanyia uchunguzi wa magonjwa mbalimbali yanayomsumbua mgonjwa kwa kutumia kifaa maalumu. Daktari husaidia kujua na kubaini magonjwa mbalimbali, kutoa tiba kwa ajili kutibu magonjwa hayo.

Sehemu ya mapokezi ya hospitali huku madaktari wakiwa wamevalia sare wakiwa wanaandika taarifa mbalimbali za wagonjwa, ili kuweza kujua jinsi gani ya kutatua magonjwa hayo.

Kundi la watu mbalimbali daktari akiwa katikati yao juu kukiwa kuna dawa mbalimbali, daktari akitoa huduma hiyo ya afya kwa kutibu wagonjwa mbalimbali.

Eneo maalumu cha kufanyia matibabu au operesheni, madaktari mbalimbali waliovalia sare, tayari kwa ajili ya kufanya operesheni ya kutibu magonjwa, anaosumbuliwa mgonjwa, katika chumba chenye mashine za kisasa.

Daktari wa meno, akiwa ameshikilia vifaa huku akivalia sare na glavu mkononi, akimhudumia mgonjwa wa meno ambapo anasumbuliwa na ugonjwa fulani wa meno. Ambapo daktari huyo mbobezi hutoa msaada binafsi wa kutibu magonjwa hayo mbalimbali ya kuhusisha meno.

Chumba cha upasuaji kikiwa na madaktari mbalimbali katika chumba hicho mgonjwa akipatiwa matibabu na jopo la madaktari wenye vifaa katika kumsaidia kutibu ugonjwa anaosumbuliwa nao.

Kundi kubwa la watu wenye rika mbalimbali, wanawake na wanaume walio kwenye eneo la nje ambapo wakipata elimu ya afya ambayo inawasaidia kujikimu katika mazingira mbalimbali.

Kundi kubwa la watu mbalimbali, wakiwa na watoto na wamama ikiashiria eneo la hospitali, likitoa huduma za afya kwaajili ya watoto kupata chanjo au matibabu mengine ya kiafya.

Mtoa huduma ya afya akiwa na mama na mtoto, tayari kwa ajili ya kumpa elimu ya afya. Hii inasaidia kutunza afya ya mtoto na mama, kutokana na mazingira tofautitofauti.

Madaktari wawili waliovalia sare tofauti za rangi ya bluu na mwingine rangi nyeusi, wakitoa huduma ya afya kwa mtoto katika mfumo wa mashine za kisasa kuhakikisha mtoto huyo anahudumiwa vizuri.

Daktari aliyevalia sare na glavu mkononi, akimshikilia mtoto mchanga, ambaye daktari huyu hutoa huduma ya afya kwa watoto mbalimbali kwa kuwachoma chanjo au kuwatibu magonjwa mbalimbali.

Daktari akiwa kwenye chumba maalumu, akiwa amevalia sare tayari kwaajili ya kutoa huduma hiyo ya afya kwa mtoto, akimwangalia afya yake au magonjwa yanamsumbua ili aweze kumpatia tiba mbadala.

Eneo la hospitali ambapo mama akiwa na mtoto tayari kwaajili ya kupatiwa matibabu au chanjo ambayo itamsaidia mtoto huyo kujikinga na magonjwa mbalimbali, huku kukiwa na kina mtu akitoa au akipanga eneo hilo la kitanda.

Mkusanyiko wa watu mbalimbali wakina mama wakiwa na watoto. Eneo hili ni eneo la hospitali ambapo watoto hupatiwa chanjo au afya ya magonjwa mbalimbali yanayowasumbua.

Eneo la hospitali likiwa na mtoa huduma wa afya, akiwaangalia watoto hao ambao wanasumbuliwa na matatizo ya kiafya tayari kwa ajili ya kupewa tiba mbadala ya kisasa katika eneo hilo la hospitali.

Kundi kubwa la watu hasa wamama wenye watoto, wakiwa katika eneo kwa ajili ya kupata elimu au chanjo ya afya ya watoto, ambayo inawakinga na magonjwa mbalimbali.

Kundi kubwa la watu mbalimbali wakiwa na watoto katika eneo la hospitali, zoezi la upimaji kilo likiendelea lakini pia utuoaji wa chanjo, kwa ajili ya kulinda watoto hao kuwa kwenye magonjwa mbalimbali.

Kabati zilizohifadhi madawa mbalimbali. Eneo hili la hospitali ni eneo ambalo husaidia upatikanaji wa dawa ambazo wagonjwa huja kutumia kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Kundi la watu mbalimbali waliozunguka , huku mama akimpatia mtoto wake chanjo , daktari akichoma chanjo hiyo akiwa amevalia sare yenye rangi nyeupe, chanjo husaidia mtoto kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Eneo la nje la hospitali akina mama wakiwa na watoto, daktari akiwa anaweka dawa katika sindano tayari kwajili ya kutoa chanjo ambayo inasaidia kutibu au kuzuia magonjwa mbalimbali kwa watoto.

Watu mbalimbali wamesimama katika eneo la barabara kukiwa na daktari akiwapatiwa dawa, wakishika vikombe na maji ili kuweza kunywa kuwapatia matibabu au kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Kundi la wanafunzi wakiwa katika darasa waliovalia sare ya rangi nyekundu na bukta za bluu, daktari akiwa mbele yao akiwapa chanjo ama dawa ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali.